Mkulima amevalia shati nyekundu na suruali nyeupe. Amesimama katikati ya shamba iliyojaa migomba ya ndizi iliyokomaa. Ndizi zake ziko tayari kuvunwa. Hii ni taswira ya kilimo.

Ndizi imepakiwa juu ya gari kwa ajili ya isafirishaji. Hii inaashiria usafirishaji wa mazao ya kilimo kitoka mashambani kwenda sokoni ama mjini. Usafirishaji huu husaidia watu wa mjini kupata mazao ya mashambani kwa bei nafuu.

Mwanamke amevalia aproni nyeupe. Vyombo vya chuma vya kuwekea maziwa ya ng'ombe vinaonekana hapo kando. Ameshikilia chombo cha plastiki cha kupimia au kuchukua sampuli ya maziwa. Hii ni taswira ya kilimo.

Shamba lenye mahindi machanga ya majani mengi ya kijani kibichi. Mahindi ni chakula kikuu na upandaji wake hupunguza uagizaji wa bidhaa za mahindi kutoka nchi zingine. Hii ni taswira ya kilimo.

Maonyesho ya kilimo. Mwanamke anaelezea kifaa cha chuma kinachotumika katika kilimo. Maafisa wa serikali wamevaa aproni nyeupe wakijifunza teknolojia mpya ya kilimo.

Wauzaji wa maziwa wamesimama mbele ya duka. Wamevalia aproni ya nyeupe na nyeusi, mbele ya duka kuna vyombo vya chuma vya kuhifadhia maziwa. Hii ni taswira ya biashara ndogo ya kilimo.

Ndizi nyingi zilizo komaa na kuvunwa, zimepangwa vizuri sakafuni. Mavuno mazuri kama haya yanaonyesha mafanikio katika kilimo. Hii ni taswira ya kilimo.